Dada anayefurahia mazingira mazuri ambaye ametandika kitambaa chini ambacho kuna maua, kuna miti mizuri. Anaonekana akiwa na furaha na ata ameshikilia matunda mbalimbali ambayo yanamwezesha kufurahia. Ata nyuma yake kuna vitu mbalimbali ambavyo huenda atatengeneza akimaliza hapo.

Magari ya watalii na kuna simba ambaye ni majowapo ya kivutio cha watalii na kuna watalii ambao wanawapiga picha wanyama hao. Kwa kweli mazingira ni mazuri na gari ambalo linaenda na gari ambalo ni la watalii ambalo linachukua video au picha wanyama hao.

Miti miwili mirefu ambavyo vina matawi ya rangi ya kijani kibichi yana matunda matatu yanayoitwa fenesi ambavyo ni vya rangi ya njano na sehemu ya juu kuna jua ambalo linaangaza kwenye mti huo.

Magari yanapita katika barabara kuu na kuna sheria za barabara katika mabango hayo ambayo yameandikwa kwa wino wa njano, na hata juu kuna sheria nyingine ambazo zinawasaidia madereva kujua njia ambayo wanaweza kuenda na kufika mahali walipokuwa wanatarajia.